Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe huku akimchanja mtoto kwenye mkono. Mama wa mtoto anamshikilia kwa makini. Meza nyuma yao kuna kisanduku cha manjano cha kuhifadhi sindano na vifaa vya matibabu vilivyotumika.

Mwanamke aliyevalia nguo za samawati amemkamata mtoto mchanga. Mtoto amefunikwa kwa shuka la rangi nyeupe. Mwanamke huyu anamtazama mtoto kwa makini.

Wakaazi wengi wamekusanyika katikati ya eneo lililoathirika na moto wakiwa wamezungukwa na mabaki ya majengo yaliyoteketea, kuta zilizochomeka, mabati yaliyopinda na majivu vimeenea chini vikionyesha athari kubwa ya janga hili.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu na glavu nyeusi anasafisha eneo karibu na choo cha umma akitumia kifagio na ndoo nyekundu lenye maji. Ukuta wa jengo , imechorwa na mchoro wa umuhimu wa afya ikihimiza usafi wa mikono kwa sabuni na matumizi ya maji salama.

Mtu aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ana angaliwa meno na mtu wa huduma wa afya aliyevaa glavu , barakoa na koti la kinga. Akiwa ameinama naye ndani ya chumba chenye mwanga wa mchana unaoingia kupitia dirisha.

Mkono uliovaa glovu ya rangi ya kijani kibichi. Unashikilia chupa yenye maandiko ya chanjo ya suruwa, mabusha na rubela. Huku sindano ikipenyezwa ndani ya kifuniko cha chupa hiyo ili kuvuta dawa.

Meza ina vifa vya chanjo, vikiwemo, sindano iliyotayari kwa matumizi. Chupa ndogo ya dawa yenye lembo ya chanjo ya suruwa, matumbwitumbwi na rubela, wadi ya pamba na pakiti ya kitambo cha kuviua vijidudu cha kampuni ya kovidie.

Mwanamke aliyevaa siki ya plastiki ya rangi ya bluu na miwani amevalia mavazi ya kitiubabu ya kijani. Anashikilia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi ya bluu yenye madoa anatabasamu laini na anaonekana kuwaangalia kwa upendo mtoto huyu.

Mtaalamu wa afya ya meno amevaa glavu, barakoa ya upasuaji na kofia ya kinga ya nywele, akifanya uchunguzi au matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevaa miwani ya kinga yenye rangi nyekundu.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya rangi nyekundu na nyeupe anamnywesha mtoto dawa ya matone mdomoni, huku mtoto akiwa ameshikiliwa kwa mikono ya mtu mzima aliyevaa fulana ya rangi ya pinki na kofia nyekundu. Wapo ndani ya chumba cha afya na mezani kuna vifaa pamoja na chupa ya dawa.

Mtu aliyevalia suti nyeusi iliyoungana shati la rangi ya manjano ameketi juu ya kikamba chekundu na cheusi akiwa amezungukwa na vitu mbali mbali vinavyoonekana kuwa na matumizi ya kimbingwa au kishirikina. Miongoni mwa vitu vilivyoko mbele yake ni pembe za wanyama, chupa zilizojazwa unga na mifuko vya dawa.

Wanaume wawili wamevalia barakoa na mavazi ya kazi wakihamisha mitungi mikubwa ya oxygen kutoka kwenye lori jeupe lililosimama nje ya jengo. Lori lina sehemu ya nyuma iliyo wazi ikiwa na vitanda vya chuma vya hospitali. Mitungi hiyo inaonekana ni ya matumizi ya kiafya.

Chupa ndogo yenye maandishi, Yellow Fever Vaccination ipo mbele ya sindano yasindikiza ikiwa sehemu ya vifaa vya chanjo nyuma yake, kuna chupa na konteina zingine za dawa zikiwa na vifuniko vya fedha na vyeupe zote zikiwa zimepangwa kwenye uso ya rangi ya blu. Mpangilio huu unaonyesha maandalizi ya matibabu au utoaji wa chanjo dhidi ya homa ya manjano.

Chupa ya dawa imeandikwa, Mm Arrow vaccine, ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chupa hio ina kofia ya chuma na imewekwa juu ya uso mweupe pamoja na vifaa vingine vya kitabibu kama sindano na pamba.

Daktari wa meno amevaa glavu, barakoa na miwani ya kinga, huku akimchunguza mgonjwa anayeketi kwenye kiti maalumu cha matibabu. Mgonjwa amefungua mdomo wake akiruhusu daktari kukagua meno kwa kutumia kifaa cha kimatabibu.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari huyu amevaa glavu za kinga, barakoa na mavazi rasmi ya hospitali akitumia vifaa maalum kukagua au kutibu meno ya mgonjwa.

Barabara imekatika vibaya kutokana na mafuriko makubwa yaliyoambatana na mmomonyoko wa ardhi. Maji ya rangi ya udongo yamejaa na kusomba sehemu kubwa ya barabara pamoja na kingo zake, huku uzuio wa chuma ukiwa umepindika na kusukumwa na maji. Watu kadhaa wamesimama pembeni ya barabara hiyo iliyoharibika.

Mama aliyemshikilia mtoto mchanga kwa upole huku muhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga na kuvalia fulana ya njano yenye ujumbe wa chanjo. Akimpa mtoto chanjo matone mdomoni. Watu wengine waliovaa barakoa na fulana za rangi hiyo hiyo wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo la afya ya umma.

Kuna mkusanyiko wa vifaa ya kitamaduni vinavyotumika katika tiba za jadi au shughuli za kiroho, vikiwemo vibuyu vilivyopangwa kwa shanga na kamba, chungu cha udongo kilichopambwa kwa rangi za jadi, na chupa za plastiki zilizojaa vilimiminika visivyojulikana. Vipo pia vipande vya miti, vinavyoweza kuwa dawa au sehemu ya ritua.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kiafrika ameketi kwenye kiti anapoonekana akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare za kazi. Mwanamke huyu anafunika uso wake kwa mkono mmoja.

Kuna box la dawa lililoandikwa AZICIP-500 kutoka kampuni ya Cipla. Mbele ya box hilo kuna tembe tatu za mviringo mweupe. Dawa hii ni ya aina ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali.

Hii ni chupa ndogo yenye rangi nyeupe na lebo ya kijani. Imefungwa vizuri kwa kifuniko chenye muhuri wa usalama. Lebo ina maandishi makubwa ya kijani yaliosemwa 'HDA' pamoja na alama ya kijani yenye maandishi '100 % Natural'.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku akifanyiwa uchunguzi wa kinywa na wataalamu wawili wa afya waliovaa mavazi ya kazi na barakoa kwa usalama wa kiafya. Mmoja wa wataalamu anatumia kifaa cha kutazama ndani ya kinywa huku mwingine akisaidia kwa taa na kifaa kingine.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe na kifaa cha kichwani kwa ajili ya mwanga, anaonekana akiwa makini, akichunguza kifaa alichoshikilia. Huku akiwa na vifaa vingine na karatasi za kazi mbele yake, amevaa barakoa iliyotundikwa shingoni.

Mwanamume aliyeketi amevaa shati ya kijani na barakoa ya buluu. Huku mtoa huduma wa afya akiwa anamchanja mkononi. Mtoa huduma huyu amevalia sare ya uuguzi na pia amevaa barakoa kwa usalama.

Kibuyu vya kienyeji vimepangwa mezani pamoja na viombo vingine kama bakuli pamoja na chupa. Vibuyu hivi vimepambwa kwa shanga za rangi tofauti kama vile vya buluu, vieupe na vieusi na zingine vimefunikwa kwa kitambaa za kitamaduni. Mandhari inaonyesha mazingira ya jadi au kiba ya asili.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara, kofia ya usalama na barakoa anaonekana akipulizia dawa kwenye mitungi ya gesi ya oksijeni katika eneo lililoandikwa, Inspection Area . Hii ni sehemu ya ukaguzi wa usalama na usafi wa mitungi ya oksijeni.

Wahudumu wawili wa usafi wamevalia mavazi rasmi ya kazi yenye michirizi ya rangi ya kung'aa, wanashughulika kuondoa taka zilizotapakaa kando ya barabara ya vumbi, kando yao kuna kifusi cha taka mbalimbali kama plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula.

Mwanamke aliyevalia vazi la kijani amelala kwenye kitanda cha hospitali huku akimkumbatia mtoto mchanga kwa upendo. Mwanamke huyu anatoa tabasamu la furaha na utulivu ishara ya furaha na uzazi.

Barabara imejaa maji kutokana na mvua kubwa, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa usafiri. Magari, tuktuk, na pikipiki zinajaribu kupita kwenye maeneo yenye mafuriko, huku maji yakirindima pembeni ya magari. Abiria wachache wanaonekana wakiwa na miavuli wakitembea kando ya ukuta mrefu, uliofungwa kwa uzio wa chuma.

Daktari aliyevalia koti jeupe anaonekana akiwa katika chumba cha hospitali kilicho na vifaa vya kitabibu. Akielekea kushika au kueleza kifaa chenye mpira wa kijani, ambacho huenda ni sehemu ya mashine ya kusaidia kupumua. Kitanda cha mgonjwa, mashine ya uchunguzi, na pazia ya faragha vipo karibu, na mazingira yanaonekana safi na yaliyopangwa vizuri.

Wahudumu wa afya wamevaa mavazi maalum ya kujikinga, na wamebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni mwao. Wako katika mchakato wa kushughulikia mwili uliowekwa kwenye machela, wakiweka kwenye gari nyekundu aina ya pick-up . Tukio linaonekana kufanyika katika eneo la vijijini.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo glavu, barakoa ya gesi, miwani usalama, na sare ya kazi, anafanya kazi yake kunyunyuzia dawa ya kuua wadudu au mbu. Anatumia kifaa cha kupuliza moshi mzito kinachotoa kemikali kwa njia ya ukungu au moshi, ili kuangamiza mazalia ya wadudu hatari.

Maji mengi yamejaa barabarani na kusababisha mafuriko yaliyosababisha magari kukwama. Baadhi ya magari yanaonekana yakiwa nusu yamezama kwenye maji huku mengine yakijaribu kupenya kwa shida.

Mwanamke aliyevaa sweta na barakoa anaonekana akizungumza na mtu aliyeketi mezani akishika kalamu na karatasi. Pembeni kuna dawa ya kutakasa mikono na karatasi zingine juu ya meza. Ukuta wa mawe unaozunguka eneo hilo unaonyesha kuwa ni sehemu ya taasisi au kituo rasmi. Watu walio nyuma wameketi kwa mpangilio wakionekana wakisubiri huduma fulani kwa utaratibu.

Muuguzi wa wagonjwa wamevaa sare za kazi. Anamhudumia mtoto mchanga aliyewekwa kwenye kitanda maalumu cha hospitali. Anaonekana akimfunika mtoto huyo kwa upole kwa kutumia shuka jeupe lenye madoadoa ya waridi.

Mwanamke ameketi huku akipewa chanjo na mtu wa huduma aliyevaa barakoa na mavazi ya kinga kichwani. Aliyeketi anashika fomu mikononi, ishara kuwa anashiriki zoezi ya kiafya rasmi. Watu wengine pia wanaonekana eneo hilo la ndani wakiwa wameketi au wakihudumiwa na wote wamevaa barakoa.

Maji yamejaa barabarani na kuzunguka majengo kutokana na mafuriko. Hali inayosababisha watu kulazimika kutembea kwenye maji ya tope. Mwanaune aliyevaa fulana ya mikono mifupi na suruali amaechukua tahadhari huku mtoto aliyevaa shati nyekundu akimfuata. Mbele yao kuna kundi la watu, baadhi ya mifugo kama mbuzi wanaonekana kusimama karibu na nyumba.

Muuguzi amevaa sare ya buluu na barakoa ya uso, akionekana akidunga sindano kwenye kichupa cha dawa akijiandaa kutoa chanjo au tiba. Anafanya kazi kwa umakini mkubwa katika eneo la wazi lenye paa huku watu wengine wakiwa wamekusanyika kwa mbali.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwa ni pamoja na glavu barakoa kofia ya upasuaji na gunia la kujinga. Amesimama karibu na meza yenye vifaa mbalimbali vya matibabu kama vile dawa, vifaa vya sindano na chupa za maji. Mahali hapo panaonekana kuwa ndani ya jengo la afya likiwa na ngazi upande mmoja.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara anaonekana akifanya majaribio ya kisayansi. Ameyavaa miwani ya usalama na ameshika kifaa cha mfano wa skull ya binadamu akitumia mwale wa moto kutoka kwa bunsen burner . Meza yenye uso wa mawe imejaa vifaa vya maabara vinavyoashiria mazingira ya mafunzo.

Kundi la watu limekusanyika kwa tukio maaalum la usafi wa mazingira. Watu wamevaa glavu za mikononi na baadhi yao wakiwa na vifaa kama koleo na mifuko ya taka, wengine wanaonekana wakiwa katika mazungumzo au wakisikiliza maelezo.

Kijana amesimama katikati ya shambaa lililojaa nzige wanorukaruka kwa wingi, wakifunika na maenepo ya mimea. Anaonekana kuinua mikono yake juu labda akijaribu kuwafukuza nzige hao au kuonyesha kukata tamaa.

Majengo ya mabanda yaliyoko karibu na mto yanaonyesha hali ya maisha duni na mazingira magumu. Maji ya mto yana rangi ya udongo yakionyesha uwepo wa mmomonyoko au uchafu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mawe hazina uimara huku baadhi zikionekana kuharibiwa vibaya na mafuriko.